Samaki zimeweza kupikwa na mpishi aliyekuwa pale kando. Pale tunaona samaki hizi zimepangwa kwa aina tofauti tofauti, zile ndogo mahali pake, zile kubwa mahali pake.

Gari hili ni aina la matatu. Pale tunona imesimamishwa mahali. Gari hili linaonekana kana kwamba linangojea abiria ama limewashusha abiria hapo linatakikana kuondoka.

Sokoni hapa kunaonekana kunauzwa mahindi, matunda na mboga. Pale inaonekana imewekelewa katika mbao zilizo tengenezwa. Sokoni hapa kunaonekana kuna utulivu hakuna watu wengi.

Wanadada hawa wanaonekana wako pale sokoni wanauza matunda .Pale tunaona kuna matunda ya aina mbalimbali pale wanapokazana ili kupata kipato chao.